Hapa ni ambapo watu huwa wanapewa pasipoti ama tiketi wanapotaka kuondoka kuenda nchi ingine. Mbele yake kuna naibu wa rais, akiwa amesimama pale na viongozi, alafu tena hapa kuna polisi mmoja.

Mwanamke mmoja ambaye amekaa pale kama amependeza akivaa suti yake nyeusi, akiwa anaongea kwa spika. Hapa mbele imeandikwa maandishi Ms.Helene Rafaela Namisi. Nyuma yake kuna maandishi pia.

Hawa kuna wanaume wawili ambao moja amevaa suti lake, kando yake kuna msichana. Hapo ndani kuna msichana ambaye amevaa nguo za kazi, uenda akiwa pale, akiwa anaubiria hawa.

Mashabiki hawa wakiwa katika kiwanja huo wakiwa labda wamekuja kuonyesha sapoti na upendo katika mchezo ambao unaendelea. Pale kuna mwanamke mmoja ambao amevaa bendera ya Kenya.

Hawa ni viongozi ambayo kuna baba mmoja ambaye amevaa kofia, shati, suti yake na tai yake nyekundu. Alafu pale tena kuna mama ambaye akiwa na zawadi huenda ana zawadi huyu mama kama ameepuka mshindi. Alafu mbele yao kuna viongozi wengine.

Hapa ni chumba ambapo ukitaka kuhama ama unataka kuenda kwa inchi ingine lazima ukuje uchukue ripoti yako, tikiti yako. Hapa kuna mwanaume mmoja ambaye amevaa suti lake amekuja kuivaa. Halafu ndani kuna mwanaume mwingine akiwa yeye ndiye anawasaidia.

Mwanariadha moja akiwa pale katika kiwanja, huenda ni shabiki wa wachezaji, wa huo mchezo huo kando yao kuna mwenye amekaa katika pale kiti, alafu nyuma yake tena pale kuna moja mwanaume akiwa anangoja amepanga laini labda anangoja uamu yake ifike ili ashiriki.

Hapa kuna msichana mmoja ambaye ameshika mwavuli. Mwavuli kwa rangi yake samawati ambapo imeandikwa maneno Milicent Omanga. Kando yake kuna watu ambao wanapita.

Wafanyakazi hawa ambao wamevaa shati sare zinazofanana wakiwa wameketi kuna mwanamke mmoja ameketi alafu kando yake kuna mwanaume amesimama kama akiandika hapa ni chumba kuu.

Hawa ni viongozi ikiongozwa na jaji mkuu ambaye ni mkubwa wa sheria wa kenya alafu kuna gavana wa Nairobi wote wakiwa wakionyesha kama wameibuka ushindi. Kila mmoja wao ameshika karatasi mbele yao.

Wachezaji hawa wanaume wakiwa katika kiwanja wa kucheza, kuna moja ambaye amevaa nguo yake nyeusi mrefu na shati lake imeandikwa Kenya, huyu ameshika mpira pale hakuna watu manake kuna mtu moja amesimama pale.

Mashabiki hawa wakiwa katika kiwanja, kiwanja hili ilikuwa imeandikwa Nyayo stadium wote watu wengi walikuwa wamekuja ambao wamevaa sare tofauti tofauti ili kuonyesha sapoti kile kilichokuwa kinaendelea katika hiyo kiwanja.

Mwanaume mmoja ambaye amevaa suti lake akiwa amesimama pale yeye pia ameshika bibilia akiwa amesimama mbele ya spika nyuma yake kuna bendera mbili ambayo imewekwa iko na bendera ya kenya.

Wanariadha hawa wakiwa ni wanaume, wakiwa katika wa kushindano wao wakiwa katika kiwanja. Mbele ya hapo kuna mashabiki ambao wamekuja ili kuonyesha sapoti na upendo kwa ile ambayo ametaka kuebuka.

Watu wengi wamekuja, wengi wakiwa wamepanga laini, alafu kando kuna wafanyi kazi ambao wamevaa sare zinazofanana wamekaa, huenda ni siku ya uchaguzi ambapo watu wengi wamekuja waweze kupiga kura.

Hawa kuna viongozi ama kuna watu ambao wamekuja kwa laini hili waweze kufanya kupika kura siku hiyo ya uchaguzi. Watu wapanga laini wakingoja huamu wao ufike.

Haya ni maandishi ambayo imeandikwa pale ikiwa anaonyesha kuwa vitu ambazo unazofuatilia endapo unaenda pale katika chumba la sheria ,kuna tena kitu ambacho imecherwa ama imetengenezwa pale ile ya kupendeza ama kuvutia.

Hapa ni ofisi ya huduma. Watu wamekuja kwa wingi alafu wamekaa pale kwa kiti wakiwa wamepanga laini wakingoja kuhudumiwa. Pale kwa kaunta kuna wafanyi kazi ambao wamevaa sare. Sare wakiwa huwa ni viongozi ama wataka wasaidie hawa watu.

Hapa ni chumba ya huduma. Watu wengi wamekuja wametiririka wakiwa wamekaa pale kwa viti wakingoja kusaidiwa. Mbele ya ma kaunta, kuna wafanyekazi wakiwa pale wamekaa kwa viti zao kama wamevaa sare za kazi.

Wachezaji hawa watimu wawili, wao wakiwa katika uwanja wa timu wa mpira, pale kuna mashabiki wengi ambao wamesanyika au wamezunguka hawa, wakiwa wamekuja kuonyesha upendo na sapot kwa hile timu wangependa kuibuka ushindi.

Rais wa Jamhuri ya Kenya ambaye amevaa suti lake, kando yake ni bibiye, alafu kando pia ni jaji mkuu akiwa ameshika Bibilia kuapishwa katika ofisi yake . Kando yake kuna viongozi wengine wamekuja kuhudhuria mkutano huo.

Hawa ni wachezaji wa timu moja wote wamevaa sare wakiwa katika kiwanja wakicheza mchezo wao. Kuna msichana moja ameshika mpira ikiwa tayari kupeperusha kuweka goli.

Watu wengi wamekuja kwa mfururiko. Hapa kuna kunaeza kuwa kumekuwa na mchanjo ama kuna huduma. Pale naona askari moja akiwa yeye amekuja pale kuleta amani wakati wa mkutano huo.

Mwanaume mmoja akiwa amevaa ama amewekelea kofia yake ambayo imeandikwa kura kwa Moi. Yeye anaweza kuwa ni shabiki ama akiwa na siasa akiwa anasapoti Moi ili akitaka kuibuka mshindi katika kura ambayo iko karibuni.

Hawa ni watu ama wafanyakazi wa huduma wote wamevaa sare zinazofanana wakiwa wameketi pale kwa viti kando yao ama mbele yao kuna kiongozi mmoja ambaye anawaelimisha ama anawafunza jinsi kazi inavyofaa kufanywa.

Hawa ni washabiki wakiwa wamechora ama wamejichora bendera ya Kenya. Wote wamepiga picha kama wamefurahi kumaanisha kuwa wamekiua kuonyesha supporti ama upendo katika timu yao ya Kenya.

Chumba hili kubwa kwa rangi yake nyekundu alafu pale kuna viti ambayo imepangwa kwa laini inayofutia ihali hakuna Mtu ata moja katika hizi viti , hapa katika hii Kuna wasichana wawili wafanyikazi ambao wamefaa sare.

Hapa ni chumba la sheria, ambapo sheria ama zote zinazotakikana kufuatiliwa hapa katika nchi kuu ya Kenya huwa pale inafanywa, ama kesi inapofanywa pale huwa inatendeka katika hili nyumba.

Hawa ni wanaume ama watu wachache ambao wamevaa sare zinazofanana, wamevaa gauni yao nyeusi. Zote ikiwa ni siku yao ya kupandishwa katika cheo ama ofisini mwao.

Watu hawa wakiwa katika chumba la huduma, wafanyikazi wakiwa wameketi, ilhali kuna mmoja huenda ni kiongozi wao ambaye amevaa suti kama amesimama mbele ya wafanyikazi hawa katika hii ofisi ya huduma.

Hapa ni ofisi ya huduma ikiongozwa na kiongozi pale anasunguka pale ofisi akiona ama kufuatilia jinsi kazi inavyofanyika. Mbele yao kuna tena wafanyi kazi ambao wamevaa sare wakiwa pale wanafunzwa pia.

Wanaume wawili moja ambaye amevaa suti nyeusi alafu kando kuna mwanaume ambaye amevaa shati lake nyekundu ambaye imeandikwa KDF akiwa anampea shati ambaye imeandikwa nambari 20 .

Hizi ni vitambulisho ambazo ziko tayari vitambulisho hivi zikiwa zimefungwa kwa vikundi vikundi zikiwa tayari kupelekwa ama wenyeji wakuje wakaichukue kitambulisho hivi.

Watu hawa ama mashabiki ambao wako katika kiwanja hiyo wamekuja ili kuwaonyesha sapoti kwa ile timu ambao wangetaka iebuke ushindi. Wengi wao wamevaa shati nyekundu ambaye imeandikwa kenya.

Hawa ni wachezaji wa timu moja. Wote wakiwa wamevaa sare zinazofanana. Inaonyesha kuwa wameibuka ushindi katika mchezo ambao ilikuwa inafanyika katika kiwanja. Wameshika wamebeba zawadi yao juu kuonyesha kushinda.

Wachezaji hawa wa timu moja ambao wamevaa sare zinazofanana, wamevaa shati yao nyekundu. Alafu wakiwa wameibuka, wameibuka washindi, wanasherehekea kama wameeka zawadi yao juu.

Mwanume moja ambayo amevaa suti lake, akiwa pale ameinama akiandika, kando yake kuna wafanyikazi ama watu ambao wamekuja hapa katika chumba hili, kuna mwanaume moja amekaa mbele ya computer ya rangi nyeusi.

Wachezaji ambao wamevaa sare zinazofanana zote zimeandikwa mbele yao Kenya. Hawa ni wasichana watatu wanaoweza kuwa wanachezea timu moja na pale nyuma kuna msichana ameshika mpira mbili.

Hapa ni ofisi ya huduma, pale kwa viti kuna watu amabo wamekuja wamekaa pale wakingoja kuhudumiwa. Halafu pia na pale kwa couter , kuna wafanyakazi ambao wamevaa sare, wakiwa tiyari kuwahudumia watu.

Wanaume hawa wawili ambao wamevaa suti wakiwa katika meza kama wanaandika. Kando yake kuna mfanyikazi mmoja ambao amevaa suti ya rangi yake nyekundu huenda yeye ndo mfanyakazi.

Kiongozi ama jaji mkuu wa sheria mkuu wa Kenya , Martha Koome akiwa amesimama pale mbele ya meza ama mbele ya spika aki nyuma yake kuna viongozi wengine , yeye akiwa tayari kutoa hotuba kuu.

Hapa ni katika ofisi ya Huduma. Na wanaume wamevaa sare zinazofanana. Wamevaa suruali yao ya kazi, alafu wakiwa kazi. Mbele yao ni kompyuta. Mwanamume mmoja akiwa ameshika kompyuta alafu mwingine akiwa ameangalia kama

Mwanamke mmoja kwa jina lake Rachel Shebesh, akiwa amesimama pale. Yeye amevaa nguo lake kwa rangi nyekundu, alafu hapo kuna maandishi ambayo imeandikwa i stand for peace ,huenda hii ni posti ambayo ya siasa ya badae, akitaka kuchaguliwa kuwa.

Wanafunzi wakiwemo pale wameenda katika kompyuta hili waweze kufunza, kuna mfanyikazi moja ambaye ameshika kompyuta akiwa wakiwafunza wale wengine ama kuwaelimisha jinzi ambavyo kompyuta hutumika.

Hawa ni wachezaji wakiwa katika kiwanja, wote wanacheza mchezo wa mpira. Wale wawili wakiwa timu moja, nyuma yao kuna mashabiki ambao wamekuja ili kuonyesha upendo.

Wasichana wanee wote wamefaa sare zinazofana ama shati zinazofana inaweza kuwa wanafanya kazi mahali ama wa timu moja wakiwa wamekuja kuonyesha sapoti kwa timu wanasapoti.

Hapa ni chumba la huduma ambapo pale kuna wanawake wawili ambao wamevaa sare zinasofanana hawa wakiwa wamesimama hapo, alafu pale kuna mkuu wao ambaye amevaa suti kunayo tena msichana mwislamu ambaye ameketi pale kwa kiti.

Wanaume hawa ambao wameketi kwenye meza, wote wakiwa wanaandika, mbele yao kuna watu ambao wamepanga laini ili wote kila mmoja akiwa ameshika karatasi nyeupe.

Rais kuu wa Kenya William Ruto akiwepo na jaji kuu wa Kenya mwenye sheria kuu Martha Koome, alafu pale kuna askari mmoja amesimama. Nyuma yao kuna viongozi wengi ambao wakuja ama wakiwa wanaondoka wote hiyo mkutano.

Hapa ni chumba la huduma ambapo wafanyakazi wamekaa pale wakiwa wamevaa sare zinazofanana hapa kuna wawili ambao wamesimama kama wamecheka.

Mwanaume mmoja rais mkuu ambaye amevalia suti lake akiwa pale anawasalimia majaji ambao wamevaa suti za kazi za rangi nyekundu kando yake ya rais ni jaji mkuu wa kenya Martha koome.

Hapa ni nyumba ya kuchukua barua. Wanafunzi wamepanga laini wakingoja. Wanaandika jina lazo jumla jamii, alafu wanachukua barua. Wako wamepanga laini wakingoja kuhudumiwa.

Huku ni ofisi ya huduma. Hapa watu wanaulizwa ama wanaelezwa jinsi ya kuifanya hii kitu ya huduma. Hapa kuna viongozi wamevaa sare zinazofanana na kuna wamama pia wamevaa leso ya waislamu. Wako wametulia kwa utulivu wakiskiliza mkubwa wao akiwaelezea jinsi ya kutumia huduma.

Hii ilikua imechorwa ili kuonyeshwa wakati wa siasa uko mwaka wa 2017. Ilikua kati ya Uhuru na Ruto. Walikua wanatumia hizo logo kama yao ya kutumia kama siasa ili waibuke ushindi wa siasa yao.

Hawa ni mashabiki ambao wamekuja kwa wingi kwenye kiwanja ili kusaidia kusherehekea timu zao ambazo huenda wanacheza. Wako wakishangilia timu yao wakitamani waepuka ushindi. Kila mtu anatamani timu ya iibuke ushindi. Hao wanafuraha wakingoja wengine. Timu inaendelea ama mchezo bado mchezo haijaanza.

Hawa ni viongozi wakiwa na jaji wakubwa. Wao wamekuja kushughulikia siku ya naibu wa rais akipandishwa juu ama akielekea. Ilikuwa ni siku ya sherehe kuu ambapo rais, naibu wa rais akipandishwa juu. Wakiwa wamepiga picha, wamepanga laini, wamevaa vizuri ili kusherehekea ama kuhudhuria sherehe.

Hawa ni mashabiki hodari wamejipanga, wamejichora, wamejipodoa vizuri wakiwa kwenye uwanja kama mashabiki. Wamekuja kusapoti timu yao wakiwa wamepea upendo sapoti na kuwa wanawaobea ili timu yao waepuke ushindi katika hiyo mchezo wa mashindano.

Hii ni picha ambayo inaonyesha mama mmoja ameketi halafu nyuma yake kuna wanaume wawili wamevaa suti. Huyu mama ameshika kompyuta ni kama anawaonyesha hawa wanaume vile jinsi ya kufanya. Halafu kando yake kuna mtoto ameketi ni kama ni mtoto wa huyo mama anayengoja mamake aimallize kazi kwenye hili ofisi.

Kwa picha inaonyesha wamama ama watu wakiwa kwenye barabarani wakiandamana ama wakiwa siasa. Siasa hili wako ikiwa kura ijayo inakuja. Wanamsupporti ama wanamsaidia kiongozi wao ambaye wangemtaka awe kiongozi wao mwenyewe imeandikwa kwa karatasi "KANU, Kazi iendelee". Wangetaka anaye anayesimamia KANU akue muongozi wao.

Hawa ni viongozi kutoka timu ama kutoka chama moja inayoitwa ODM. Hao wamesimama mbele ya wanahabari wanataka kutoa maono yao ama kutoa kitu kilichoendelea. Ikiongozwa na viongozi wa ODM wamesimama ili kutoa masharti ama kitu kilichomleta hapa mbele ya wanahabari.